Kreni inainua uwa kontena juu ikiwa kontena zingine zipo chini, watu wawili wako hapo kando ya kontena wakiangalia kontena zinavyoshughuli.

Hii ni ndege inayopakiwa ikisaidiwa na kigari kidogo mbele yake mna miti na kando yake mna miti chini kukiwa na cabro ikiwa kando ya kituo cha ndege.

Naona Kuna ndege yenye inajitayarisha kupaa yenye rangi ya samawati na nyeupe iliyoandikwa Tecno hapo kando kuna nyasi, Kuna gari, kuna barabara , naona mawingu Kuna vigongo vya st...

Huu ni mtaa uliojaa magari. Kukiwa na pilkapilka nyingi zinazoendelea, watu wakiuza kando ya barabara hiyo, watu wengine wakiwa wamebeba vitu kama chupa, magari yakiwa na rangi tofautitofauti kwa mfano, kijani kibichi.